Picha hii inonyesha gani la kifahari, Seda ni ya rangi ya bluu fedha ikiwa imepakwa kwenye nyasi, magurudumu yake yana muundo wa kipekee na vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi, nyuma yake inaonekana magari mengine yakiwa yamepaki, na miti mirefu ya kijani inazunguka eneo hilo, inaonekana kama sehemu ya kumzika au mkusanyiko wa magari.

Picha inaonyesha safu ya magari mapya hasa SUV yakiwa yameegeshwa nje chini ya anga la bluu na mawingu meupe. Magari haya yana rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na kijivu. Taswira inaweza ikaashiria uuzaji wa magari, maonyesho au maegesho kwa jumla.

Picha hii inaonyesha duka dogo au sehemu ya kuuza bidhaa za maziwa zinazoonekana kuwa na chapa ya Royal . Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile maziwa ya kumiminika, mtindi na labda bidhaa zingine zinazohusiana na maziwa. Matangazo ya chapa ya Royal pia yanaonekana wazi. Muundo wa duka unaashiria kuwa inaweza kuwa kontena iliyobadilishwa kuwa sehemu ya biashara.